Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa. Mfumo huu unajulikana kama hydroponi au hydroponics kwa lugha ya Kimombo. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe na hayatumii mchanga. Mimea hayo yanaonekana yakiwa na afya.

Mimea yamepandwa kwenye chafu. Mimea ambayo imepandwa huku ni mboga. Mfumo wa kilimo ambao unatumika katika upanzi humu unajulikana kama hydroponic ama hydroponiki kwa lugha ya kimombo. Mboga yamepandwa kwenye mabomba meupe.

Huu ni mbinu wa kilimo ambao unajulikana kama haidroponiki. Kuna mimea mingi ya mboga ambayo yamepandwa humu. Mimea hayo yamepandwa kwenye mabomba ya maji yaliyo na rangi nyeupe. Mabomba hayo yana vifuniko za kijivu.

Huu ni mfumo wa kilimo ambao unajulikana kama haidroponiki. Mimea yanapandwa kwenye mabomba. Mimea haya yamepandwa kwenye mabomba meupe na hayatumii mchanga. Mimea hayo yana majani makubwa na ni ya kijani kibichi.

Huu ni mfumo wa kilimo ambao unajulikana kama hydroponiki. Hapa mbele, kuna mimea ambazo zimepandwa kwenye mabomba meupe na ina rangi ya kijani. Mimea hayo yana majani madogo. Kando kidogo, kuna mimea zingine ambazo zimepandwa kwenye mikebe.

Mbinu ya kilimo ambayo inatumika huku inajulikana kama hidroponiki. Kuna mabomba meupe ambayo yanapita katikati ya mimea. Mimea ambayo yamepandwa huku ni mboga na yana matawi yenye rangi ya kijani.

Kuna mimea ambayo yamepandwa kwenye chafu. Ndani ya chafu hii, mfumo wa kilimo ambao unatumika kwa ukulima unajulikana kama hydroponiki . Kuna mimea ambayo yamepandwa kwenye mabomba na yanaonekana kuwa bado ni changa.

Mimea imepandwa kwenye chafu. Mfumo wa kilimo ambao unatumika humu, unajulikana kama hydroponic . Kuna mimea za mboga ambazo zimepandwa kwenye mabomba. Mabomba hayo yana rangi ya udhurungi.

Huu ni mfumo Kilimo ambao unajulikana kama haidroponiki ,mimea yamepandwa kwenye mikebe na hayajatumia michanga ,kuna bomba moja ambayo inapitisha maji kwenye mimea hayo.

Hii ni chafu. Kuna mkulima mmoja ambaye amesimama huku akiangalia upande wa mbele. Mkulima huyo amevalia kofia ya rangi ya kijani na tishati iliyo na rangi ya manjano na ina mistari meupe na ya kijivu. Kuna mimea ambayo imepandwa kwenye mabomba kwa kutumia mbinu ya hidroponiki.

Huu ni mfumo wa kilimo ambao unajulikana kama haidroponiki. Kuna mimea za aina mbalimbali ambazo zimepandwa kwenye mkebe ulio na rangi ya bluu. Kuna bomba moja nyeupe ambayo ina mashimo na kuna mimea ambazo zimepandwa ndani yake.

Huu ni mfumo wa kilimo ambao unajulikana kama hydroponic . Hautumii mchanga katika upanzi wa mimea. Kuna mimea ambayo yamepandwa kwenye kifuniko na chini yake kuna mabomba meupe ya maji ambayo yanapita.

Hii ni chafu. Kwenye chafu hii kuna mimea ambazo zimepangwa kwa kutumia mbinu ambayo inajulikana kama hydropniki. Mimea yamepandwa kwenye mabomba meupe. Kuna mkulima ambaye anakagua mimea hayo.

Mimea mingi yamepandwa kwenye chafu. Mbinu ambayo inatumika kwenye chafu hii ni haidroponi. Hii ni kwa sababu kuna mimea mengi ya mboga ambayo imepandwa kwa mabomba nyeupe. Ndani ya chafu hii kuna mwangaza mzuri.

Mbinu huu wa ukulima unajulikana kama haedroponiki. Hautumii mchanga katika kupanda mimea. Mimea yamepandwa kwenye mabomba meupe ambayo yanapitisha maji chini ya mimea. Chini ya mabomba hayo, kuna mimea mengine.

Mbinu hii ya ukulima ni ufugaji wa kuku. Kuna kuku wengi ambao wako humu. Kuku hawa wana rangi moja. Kuna vifaa vingi ambavyo vinatumika katika kuwapatia kuku chakula. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Huu ni ukulima wa ufugaji wa ng'ombe. Kuna ng'ombe wengi ambao wako humu. Ng'ombe hao wana rangi nyeupe na nyeusi. Wanaonekana wakiwa katika malishoni. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni kiwanda cha maua. Kuna wanadada na mwanaume ambao wamevalia sare ambazo ni za rangi ya kijani . Wamepanga maua za aina mbalimbali humu. Mwanaume huyo anaonekana ni kama anafanya usafi. Kwenye ukuta, imeandikwa no eating .

Huu ni ufugaji wa kuku kwenye chumba hiki cha kuku kuna taa ambazo zinawaka kwenye dari ,kuku hao wana rangi nyeupe kuna vifaa ambavyo vinatumika katika kupatia kuku hao chakula.

Shamba hili inaonesha mfumo wa kilimo. Kuna mimea ambayo imepandwa ikiwa imefuata safu vizuri. Mimea hayo ina rangi ya kijani na kuna mashine ambayo inasaidia katika kupalilia mimea hayo.

Huu ni mfumo wa kilimo, kuna mimea ambayo yana majani makubwa. Majani hayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali, kuna watu wawili ambao wamesimama, mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume.

Kuna mboga amabazo zimepandwa kwenye chafu. Mboga hizo zinaonekana kuwa na afya. Zina matawi makubwa amabayo ina rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali, kuna mkulima ambaye amevalia kofia.

Hili ni shamba. Linalimwa kwa kutumia trekta. Kuna dereva wa trekta ambaye ameketi hapo. Shamba hili ni kubwa na kwa umbali kuna mimea ambazo zinaonekana. Hali ya anga ni tulivu na hakuna mawingu.

Huu ni ufugaji wa ng'ombe. Kuna ng'ombe wengi ambao wako humu. Ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe. Wametoa vichwa vyao nje. Kuna mwangaza wa kutosha mahali ambapo wametegewa.

Hili ni shamba la mboga. Mboga ambazo zimepandwa humu ni za kabichi, zinaonekana zikiwa na afya, na matawi yake ina rangi ya kijani kibichi. Kuna watu watatu ambao wanashughulikia kwa kung'oa makwekwe. Wawili ni wa kiume, na mmoja ni wa kike.

Mfumo wa kilimo ambao unatumika shambani humu ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba mawili mawili ambayo yameunganishwa na yanapita katikati ya mimea. Mabomba hayo yana rangi nyeusi.

Hili ni shamba kubwa ambayo ina mimea ambazo zimepandwa kwa safu. Shamba hilo linatumia mfumo wa umwangiliaji wa matone katika ukulima. Kuna mabomba ya maji ya rangi nyeusi ambayo yanapita katikati ya mimea.

Hili ni shamba la mimea. Mbinu ya kilimo inayotumika shambani humu ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba mengi ya rangi ya kijivu yanayopita katikati ya mimea. Mimea hiyo bado ni michanga.

Hili ni shamba kubwa. Kuna mimea mingi ambayo imepandwa shambani humu. Mimea hiyo imepandwa kwa safu. Mbinu ya ukulima inayotumika ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba mawili meusi ambayo yanaonekana yakipita chini ya mimea.

Hili ni shamba. Kuna mmea mmoja mdogo wenye majani ya rangi ya kijani ambayo hayajakolea sana. Kuna bomba moja la maji ambalo ni jeusi na lina mistari ya manjano, likipita kando ya mmea huo.

Mbinu unaotumika shambani humu unajulikana kama umwagiliaji wa matone. Kuna bomba moja refu ambalo linapita katikati ya mimea. Mimea inaonekana ikiwa changa na ina majani ya kijani.

Mfumo wa kilimo ambao unatumika huku ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ambayo yanapita katikati ya mimea. Mimea hayo bado ni machanga na hayana majani mengi. Yanaonekana kuwa na afya.

Kuna mimea mingi ambayo yamepandwa shambani humu. Mfumo wa kilimo ambao unatumika huku ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya mimea. Mimea ina rangi ya kijani, na inaonekana kua na afya.

Mfumo wa kilimo ambao unatumika shambani humu ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba mengi meusi ambayo yanapita katikati ya shamba. Na kuna mimea machache ambayo yamepandwa kwenye safu.

Shamba hili ni dogo. Kuna maharagwe ambayo yamepandwa shambani humu. Mbinu ya kilimo ambayo inatumika inajulikana kama umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba meusi ambayo yanapita katikati ya maharagwe. Kwa umbali, kuna jiwe ambalo linaonekana na mimea mingine.

Huu ni mbinu wa kilimo ambao unatumia umwangiliaji wa maji. Kuna mimea mingi ambayo yamepandwa kwenye safu. Katikati ya mimea hizo kuna maji ambayo inaonekana ikipita katikati ya mimea. Kwa umbali kidogo kuna uwanja.

Huu ni mfumo wa kilimo ambao unatumia umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ambayo yanapita katikati ya mimea huku yakinyunyizia maji kwenye mimea hayo. Kuna bomba moja jeusi ambalo linapita kando ya shamba.

Hii ni shamba ya mboga. Mimea inayoonekana imepandwa huku ni mboga. Mboga hayo ni ya aina ya malenge. Udongo ni mweusi na mbinu ambayo inatumika katika ukulima ni umwagiliaji wa maji kwa sababu kuna bomba moja nyeusi inayopita katikati ya mboga.

Mfumo wa kilimo ambao unaonekana shambani humu ni umwagiliaji wa maji. kuna mabomba manne ambayo yameunganishwa na ni ya rangi nyeusi. Kuna nafasi ambazo zimewekwa katikati ya mabomba hayo. mimea bado hayajamea shambani humu. Kwa umbali kuna uwanja.

Hili ni shamba kubwa mfumo ambao unatumika katika shamba hii ni umwagiliaji wa maji ,kuna mabomba ya maji ya rangi nyeusi ambayo yanapita katikati ya mimea shambani, kwa umbali kuna mimea ambayo inaonekana na ina rangi ya kijani.

Mfumo wa kilimo ambao unatumika shambani humu ni umwagiliaji wa maji. Kuna bomba moja yenye rangi nyeusi imeelekezwa kwenye mimea. Mimea hayo yanaonekana yakiwa na afya na majani yake ni rangi ya kijani kibichi.

Mfumo huu wa kilimo inajulikana kama umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba meusi ambaye yanapita chini ya ardhi. Inapitisha maji kwenye mimea. Mimea bado haijapandwa shambani humu, ama labda huenda bado hayajamea.

Hili ni shamba la vitunguu vya matawi. Kuna vitunguu vingi ambavyo vimepandwa humo. Mfumo unaotumika katika upanzi wa vitunguu hivi ni wa umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba meusi ya maji yanayopita katikati ya mimea hiyo.